Katika mazingira ya shule, wanafunzi wawili wanatumia kompyuta kibao. Wamevalia hijabu na wanaonekana wakishirikiana kujifunza.

Shughuli ya elimu mtandaoni ikiendelea. Mwanafunzi anatumia kompyuta ndogo kupata masomo. Nyezo za kujifunzia mtandaoni na mada za wavuti zimetolewa.

Mwanaume anaeendesha mkutano wa video usiku, akishikilia nyaraka muhimu. Washiriki kadhaa wanaonekana kwenye skrini kubwa. Anaonyesha umakini mkubwa kwenye kazi.

Mwanamke anandika kwenye daftari akiwa ameketi mbele ya kompyuta. Anaonekana akifanya kazi ofisini au nyumbani akijikita kwenye majukumu yake.

Mwanaume amekaa kwenye kiti akishika kikombe akiandika kwenye karatasi. Mwanamke amekaa nyuma yake akitumia kompyuta ndogo. Wote wanafanya kazi nje.

Msichana anahudhuria mkutano wa video kwenye kompyuta ndogo akiwa amevaa vipokea sauti. Picha za washiriki wengine zinaonekana kwenye skirini.

Kielelezo kinaonyesha mifano ya majukwaa ya kujifunzia mtandaoni ikisisitiza elimu ya kisasa. Mwanafunzi anaandika kwenye daftari akitazama mwalimu kwenye kompyuta. Licha ya janga, elimu inaendelea Kwa urahisi ikionyesha ubunifu na ushughulikaji.

Mwanaume anatabasamu akiwa ameketi mezani, akitumia kompyuta ndogo na kuandika kwenye daftari. Vitabu vimepangwa nyuma kwenye rafu vikiashiria mazingira ya maktaba. Anaonekana akifanya kazi kwa bidii huku akiwa na furaha.

Mtu ametulia akitumia kompyuta mpakato akitazama mhadiri kwenye skrini. Mafunzo ya mtandaoni yanafanyika yakionyesha urahisi wa kujifunza kutoka nyumbani.

Watu saba wamekaa mezani wakitumia kompyuta mpakato wakihusika na kazi au majadiliano ya pamoja. Mazingira ya kisasa yanasisitiza teknolojia katika shughuli za kikazi au elimu.

Mwanamke ameketi kwenye dawati akifanya kazi na kompyuta ndogo, na skrini kubwa iliyo na picha nyingi za watu kwenye mkutano wa video. Dawati lake limejaa vitu mbalimbali kama vitabu, kalamu na mimea.

Watoto watatu wanashirikiana kwa kutumia kompyuta mpakato nje. Wanaonyesha ushirikiano katika kujifunza, wanzaingati skrini wakifurahia teknolojia ya elimu ya kisasa.

Watoto wawili wameketi darasani wakitazama kifaa cha kidijitali wakionekana kuzingatia kile wanacho jifunza. Viti na mabango ya elimu vinaashiria mazingira ya kujifunza kisasa.

Mwanamke anafanya kazi mbele ya kompyuta mbili zinazoonyesha mkutano wa video na washiriki wengi. Anatumia kalamu kuonyesha kitu kwenye skrini. Ofisi yake ina vitabu na vitu vingine.

Mwanafunzi ameketi kwenye meza akiandika kwenye daftari, huku akitazama mhadhara kwenye kompyuta yake. Kompyuta inaonyesha mwalimu akifundisha darasa mtandaoni.

Mwanamke ameketi akiwa amevalia nguo nyekundu na kufanya kazi kwenye kompyuta ndogo uso wake unaonyesha umakini huku macho yake akiwa ameelekeshwa kwenye skrini.

Mtu anaonekana akishiriki katika mkutano wa video huku mzungumzaji mwingine akinekana kwenye skrini ya kompyuta ya mkononi, mzungumzaji anatabasamu na ishara ya mikono.

Msichana mdogo anatabasamu akifanya kazi zake za shule. Amevalia nguo za samawati zenye nakshi za madoa meuepe huku akitumia penseli kuandika kwenye daftari.

Katika ofisi iliyojaa shughuli nyingi, wanawake wawili wanatumia kompyuta zao ndogo. Wote wamevalia vipokea sauti wakionyesha umakini wao kazini.

Mtoto wa kiafrika akiwa amevalia vipokea sauti masikioni anafanya kazi kwenye kompyuta mpakato. Uso wake unaonyesha umakini na labda kidogo kuchanganyikiwa.

Mwalimu anaonekana akifundisha somo la hisabati kupitia mkutano wa video, huku namba na vilinganyo zikiwa zimeandikwa ubaoni. Simu yake ya mkononi imewekwa kwenye stendi.

Msichana mwenye nywele za waridi amevalia vipokea sauti vya Color ya samawati akiwa ameketi sakafuni. Amevalia shati la mikono mirefu la rangi ya waridi.

Mtoto anatazama skrini ya kompyuta ndogo ambapo mwanamke anatabasamu. Wanaonekana wakiwa kwenye simu ya video huku picha ndogo ya mtu mwingine ikionekana kwenye kona ya skrini.

Msichana mchanga anatabasamu akitumia kompyuta mpakato huku akiwa amevaa vipokea sauti masikioni, anaonekana kufurahia anachokifanya labda akisoma au akitazama video.

Chumba chenye kuta za manjano kina vitanda viwili vya ghorofa pande zote mbili. Katikati kuna meza ya kusomea yenye viti viwili.

Mkanda mrefu wa ndani wenye sakafu ya vigae unaongoza kuelekea mlango mwishoni. Mimea ya kijani imepangwa kando ya kuta.

Bwawa la kuogelea lenye viti vingi vya kupumzika vikiwa vimepangwa kando yake. Jengo la kisasa linaonekana nyuma bendera nyeupe na nyekundu imetundikwa ukutani.

Darasani, madawati ya mbao yamepangwa vizuri yakiashiria utayari kwa ajili ya masomo. Madirisha marefu yanaleta nuru ya kutosha.

Chumba hiki cha kulala kina vitanda viwili. Kila kimoja na meza yake ya kando. Rafu iliyojaa vitu imetundikwa ukutani.

Wanafunzi kadhaa wanacheza mpira wa kikapu kwenye uwanja wa nje. Miti mikubwa inatoa kivuli huku majengo ya shule ikionekana kwa mbali.

Wanafunzi wengi wa wameketi kwenye viti vyekundu vya ukumbi, wakisikiliza kwa makini, wamevalia sare tofauti, wakionyesha umoja na utofauti.

Kikundi cha washangiliaji, kikiwa na sare nyekundu na nyeupe, wakiwa wameshika mipira yenye manyoya mekundu, wanatabasamu uwanjani. Baadhi wamevalia sketi fupi nyeusi na soksi ndefu nyeupe.

Vitanda vya ghorofa vimepangwa pande zote za chumba kilicho na dari la kawaida na sakafu ya vigae. Mazingira haya yanatoa hisia ya bweni ya shule au makaazi ya muda.

Jengo lenye ngazi za mbele linaonekana likiongoza kwenye eneo la mapokezi. Paa la rangi ya samawati na mimea iliyopandwa kwenye sufuria, huongeza mvuto.

Vitabu vya aina tofauti vimepangwa kwenye rafu ya mbao yenye sehemu nyingi, vingine vikiwa vimetundikwa pembeni. Upande wa kulia kuna mzigo wa vitabu zaidi, uliopangwa sakafuni.

Eneo la kusubiria lina viti kahdaa na meza. Mabango mawili yenye nembo nyekundu yamewekwa nyuma. Dirisha refu lenye mapazia mekundu linaonekana kando ya ukuta.

Waogeleaji wanne wamejiandaa kuanza mashindano ya kuogelea. Wamesimama kwenye ukingo wa bwawa. Watu wengine wamekusanyika kando ya bwawa, wakishuhudia mashindano hayo kwa hamu.

Basi la manjano la shule ya sekondari ya Kamacharia Girls limeegeshwa, likiwa limebeba wanafunzi. Watu watatu wamesimama nje, mmoja wao akipiga picha. Hii inaashiria tukio muhimu la shule au safari.

Chumba kina vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao. Vitanda hivyo vimetandikwa shuka nyeupe, vikiashiria mahali pa kulala au malazi.

Madawati na viti vimepangwa kwa mpangilio darasani tayari kwa wanafunzi. Ubao mweusi upo mbele ukisubiri kutumika kwa masomo. Madirisha makubwa yanaruhusu mwanga wa kutosha kuingia.

Ukumbi wenye viti vingi vya mbao vilivyopangwa kwa safu unaonyesha eneo la mihadhara au maonyesho. Ngazi za kupanda zimeonekana kati ya safu za viti.

Kitanda cha ghorofa kimejengwa kwa mbao na kina magodoro mawili. Sakafu imetengenezwa kwa mbao huku dirisha lenye fremu nyeupe likionekana nyuma.

Vitanda viwili vimetandikwa shuka nyeupe na vyandarua vikiashiria chumba cha kulala. Dari za samawati zimetundikwa zikionyesha ulinzi dhidi ya mbu. Hali ya hewa ni tulivu ikisisitiza mazingira safi na yenye starehe.

Katika chumba cha kompyuta, wanafunzi kadhaa wamejipanga kwenye meza. Wanaketi kwenye viti vya samawati wakitumia kompyuta zao, wakionyesha mazingira ya kujifunza au kufanya kazi.

Mwanariadha mweusi anaruka juu ya vizuizi vidogo vya rangi nyekundu kwenye uwanja wa riadha. Watazamaji wanashuhudia mbio hizo kwa umbali. Ukumbi una mwanga hafifu.

Chumba chenye vitanda vingi vya ghorofa vimepangwa vikiwa na magodoro na shuka nyeupe, dirisha zinaonekana upande wa kulia zikitoa mwanga wa kutosha.

Wodi ya hospitali ina vitanda vitatu vilivyofunikwa na shuka za waridi, vikitengenishwa na mapazia ya samawati. Chumba hicho kina feni ukutani na madirisha makubwa.

Chumba kikubwa chenye madawati na viti vingi vimepangwa kwa safu na viko tayari kwa wanafunzi, madirisha marefu na taa za miale juu huangazia nafasi hii ya darasa tupu.

Chumba cha kulala kina vitanda viwili. Kimoja kikiwa cha kawaida na kingine kikiwa cha ghorofa. Madirisha yenye mapazia meusi nadhifu yanaonekana yakitoa anga nadhufu chumbani.

Maabara safi na iliyopangwa vizuri ina meza ndefu za kazi zenye sinki na viti. Vyombo vya kufanyia majaribio vimewekwa tayari, vikionyesha utayari wa kufundishia au kujifunza Sayansi.

Chumba kidogo chenye kitanda cha ghorofa kinaonyesha mpangilio wa kuishi kwa mwanafunzi au mkazi aliye na matumizi bora ya nafasi .Blanketi za rangi tofauti na dawati lililowekwa karibu na dirisha linaashiria mandhari ya kujifunza au kujipumzisha katika mazingira ya kawaida ya nyumbani.

Katika maabara wanafunzi kadhaa wamevalia makoti meupe wakishughulika na vifaa vya kisayansi kwenye meza nyeusi. Madirisha makubwa yanaruhusu mwanga wa kutosha kuingia.

Wanafunzi wengi wako maktabani wakisoma vitabu na kujadiliana. Maktaba ina paa refu la mbao na madirisha makubwa. Mazingira yanawapa uhuru wa kujifunza.

Chumba tupu chenye sakafu ya mbao na kuta za rangi ya kahawia kina dirisha kubwa lililo na grili ya usalama. Dirisha limezungukwa na benchi iliyojengwa ndani.

Darasa limejaa wanafunzi wakifuatilia somo . Mwalimu anaonekana akifundisha mbele ya ubao mweupe na skrini. Wanafunzi wameketi kwenye viti vya samawati wakionyesha umakini wao.

Maktaba yenye rafu nyingi zilizojazwa vitabu, inaonyesha mazingira ya kujifunzia. Meza na viti vimepangwa kwa ajili ya wasomaji, na mwanga wa kutosha unatoka dirishani.

Vitanda viwili ya ghorofa vimewekwa ndani ya chumba, vikiwa na magodoro na matandiko yenye maua. Pazia jeupe limeni ng'inia kwenye dirisha nyuma ya kitanda.

Watu waliovaa makoti meupe na barakoa wamekusanyika karibu na kitanda cha hospitali chenye sanamu ya matibabu. Mazingira yanasisitiza mafunzo ya vitendo katika taaluma ya afya.

Vitanda vya ghorofa vya mbao vimepangwa katika chumba, vikiwa na magodoro yaliyofunikwa kwa plastiki. Chumba hiki kinaonekana kuwa bweni au hosteli.

Katika chumba cha darasa mwalimu anafundisha wanafunzi wanafunzi wameketi kwenye madawati wakisikiliza kwa makini madirisha makubwa yanaruhusu mwanga wa kutosha kuingia.

Maktaba ina makabati yaliyojaa vitabu vya aina mbalimbali. Katikati, mvulana ameketi chini akisoma kwa utulivu, akijihusisha na ulimwengu wa hadithi.

Chumba chenye vitanda vingi vya ghorofa kinaonekana vikiwa na magodoro yenye mifumo mbalimbali na nguo zilizotundikwa. Nuru inaingia kupitia madirisha.

Majengo ya kisasa yamejengwa karibu na miti mirefu, yakionyesha usanifu wa kipekee. Njia ya udongo inaelekea kwenye majengo hayo ikisisitiza mazingira ya asili na tulivu.

Chumba kikubwa kina vitanda vingi vya chuma vilivyopangwa kwa safu, vitanda vingine vina magodoro na shuka huku vingine vikiwa vitupu.

Kijana ameketi kwenye bench jeupe akisoma kitabu ndani ya maktaba kubwa. Rafu zilizojaa vitabu vinamzunguka vikijenga mazingira tulivu ya kusoma na kujifunza.

Kundi kubwa la watu limekusanyika juu ya kilima chenye udongo mwekundu wakipiga picha au wakifurahia mandhari. Baadhi wamesimama huku wengine wameketi.

Watu wawili wameketi jukwaani, mmoja akiwa amevalia nguo za kitamaduni na mwingine amevaa mavazi ya kupendeza. Jukwaa limepambwa na neno Jesus, linaonekana mbele yao.

Wanafunzi na mwalimu wamekusanyika karibu na meza wengine wamevalia miwani wakionyesha umakini. Wanajishugulisha na kazi za mikono au miradi ya sanaa.

Wanafunzi kadhaa wameketi kwenye madawati yao darasani. Wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele. Baadhi yao wamefunika vitabu vyao.

Mwalimu anatabasamu akiwa na wanafunzi wawili, wote wakiwa wamevaa miwani, na vifaa vya kusikia, wanashikana vitu vidogo mikononi.

Mtoto mwenye ugonjwa wa down syndrome ,anacheka Kwa furaha darasani Mikono inaonekana ikipika makofi ikionyesha mazingira jumuishi na yenye furaha ya kujifunzia

Mtoto anatabasamu huku akitazama kompyuta ndogo. Mikononi yake ikiwa karibu na kidevu. Ukuta wa kijani kibichi umechorwa mti na twiga.

Watoto wawili wanacheza na kufurahia ndani ya bwawa la kuogelea. Mmoja ameshikilia bega la mwingine, wote wakitabasamu kwa furaha.

Msichana mdogo anatabasamu akiwa ameshikilia ubao wa herufi za rangi. Ubao huo una herufi za alfabeti kutoka A hadi Z.

Mwalimu anafundisha mtoto kutumia ishara za vokali kwa kutumia bango kubwa. Bango lina herufi za vokali na ishara zake za mikono. Ubao mweusi unaonekana nyuma ukionyesha mazingira ya darasani.

Mwanaume mwenye ulemavu wa ngozi ameketi mbele ya kompyuta, akitazama kwa tabasamu. Anaonekana akipiga chapa kwenye kibodi akisherehekea kikamilifu katika mazingira ya kazi au kujifunza.

Mwanamke na mtoto wanaacheza kwa pamoja wakitumia vifaa vya elimu. Mtoto anaonekana akifurahia mchezo huku mwanamke akimsaidia kwa upole.

Mtoto amesimama juu ya blanketi jeupe iliyotandikwa kwenye nyasi. Blanketi hilo lina pamba nyeupe na sifongo zenye rangi mbalimbali.

Watoto wanakaa kwenye viti vidogo vyeusi wakimzunguka mwalimu wao darasani. Wote wanamuangalia kwa makini. Mikeka ya samawati na mifuko ya shule inaonekana nyuma yao.

Mwanamke mchanga amesimama mbele ya ukuta mweupe akiwa na nywele ndefu za kahawia. Ana tisheti ya zambarau na suruali ya rangi ya khaki.

Mama na mwanawe wanacheka kwa furaha wakiwa wameketi pamoja mezani. Mwana huyu anaonekana kuwa na ulemavu wa down syndrome akiwa kwenye kiti cha magurudumu kitabu cha kuchora kipo mbele yao.

Mwanaume na mwanamke wamesimama mbele ya printer ya 3D. KIla mmoja ameshika kitu cha rangi tofauti. Chini yao kuna vitu vingine vilivyotengenezwa.

Msichana mwenye nywele zilizonyooka anazungumza na mwanamke, wanaonekana wakiwasiliana kwa ishara za mikono, msichana amekaa kwenye kochi akieleza kitu.

Msichana mdogo amevaa vipokea sauti maskioni akimskiliza mwalimu wake kwa makini. Anaonekana akishiriki katika somo la lugha au muziki.

Mwalimu anamfundisha mtoto kuandika kwenye karatasi. Mtoto amekaa kwenye meza na ameshika kalamu ya rangi ya kahawia. Kalamu nyingine ziko kwenye kikombe cheupe.

Mwanamke na mvulana wanashirikiana kwenye meza ya kijani kibichi. Mvulana anaonekana akishughulika na mchezo wa kujenga huku mwanamke akimtazama kwa tabasamu na usaidizi.

Mtoto amefunga masikio yake kwa mkono akionyesha usumbufu kutokana na kelele. Watoto wengine wanaonekana wakicheza nyuma wakiashiria mazingira ya shule au chekechea.

Mwanafunzi ameketi darasani akiwa ameinua mkono akionyesha utayari wa kujibu swali. Mwalimu ambaye amevalia barakoa amesimama mbele ya ubao mweupe.

Mwanmume anatumia vidole vyake kusoma maandishi ya breili kwenye kitabu akionyesha jinsi walemavu wa macho wanavyoweza kujisomea. Kurasa zimefungwa pamoja na koili nyeusi.

Kijana ameketi kwenye kiti maalum cha magurudumu .Mbele yake kukiwa na daftari lililo wazi. Anaonekana akitafakari labda akijaribu kuandika au kufikiria jambo fulani.

Msichana anatabasamu kwa furaha, akicheza na vizuizi vya rangi mbalimbali. Vizuizi vya maumbo tofauti vimepagwa mezani vikionyesha ubunifu. Anaonekana akifurahia mchezo wake akiashiria ukuaji na kujifunza.

Mwanamme ameketi kwenye kiti cha magurudumu akitumia kompyuta ndogo na kuandika kwenye daftari. Kahawa na mimea inaonekana nyuma ikiashiria mazingira ya ofisi yenye utulivu.

Msichana mwenye ulemavu wa down's syndrome anacheza kwa furaha na rangi, akionyesha mikono iliyopakwa rangi mbalimbali. Uso wake umejaa tabasamu kuashiria furaha yake.

Kifaa cha usikivu kimevaliwa na mtoto aliyeelekea darasani akihusishwa na mazingira ya kujifunza, kinawakilisha teknolojia inayowezesha ujumuishwaji wa wanafunzi wenye ulemavu wa kusikia.

Mwanamke na kijana wanatumia kompyuta ndogo pamoja wakionekana wakifanya kazi kwa kushirikiana. Kijana anaonekana akijifunza kitu kutoka kwa mwanamke . Daftari limefunguliwa mezani likionyesha shughuli za masomo.

Wanawake wawili wanatabasamu kwenye muktano, moja wao akiwa na ulemavu wa down syndrome. Mwanamume anaonekana nyuma. Wote wanaonekana kufurahia mazungumzo.

Binti mwenye ulemavu anacheza na rangi. Amevaa miwani na anaonekana akifurahia mchezo huo wa rangi. Kuna kalamu za rangi mezani karibu naye. Nyuma yake mwanamke mwingine anaonekana ameketi kwa utulivu akimtazama.

Vijana watatu wamekaa kwenye meza wakifanya kazi au wakijadiliana. Mmoja wao anatumia lugha ya ishara, akionyesha ishara kwa mikono yake.

Mwalimu na mwanafunzi wanaonekana wakiwasiliana kwa kutumia lugha ya ishara. Mtoto anafuatilia kwa makini maelekezo ya mwalimu. Kitabu kiko wazi mbele yao, kuashiria darasa au somo linaloendelea.

Mhudumu anafanya kazi na wagonjwa watatu wenye ulemavu wa kimwili. Wanafunzi hawa wawili wanatumia viti vya magurudumu, na wote wanne wanatumia mchezo wa kujenga minara.

Mtu mzima na mtoto wanajifunza kwa pamoja wakitumia kifaa chenye namba na herufi za brail . Wote wamevaa miwani wakizingatia somo.

Afisa wa shirika linalosaidia walemavu ,amesimama na watoto wenye miguu bandia .Watoto wana tabasamu usoni , wakionesha matumaini na ujasiri.

Kifaa cha kusaidia kusikia kimevaliwa kwenye sikio la mtoto akimwangalia mwalimu wake. Hali hii inaonyesha juhudi za elimu jumuishi kuhakikisha watoto wote wanapata fursa sawa ya kujifunza.